Picha hii inaonyesha mama aliyekuwa na furaha akiendela kukamua ng'ombe na amefunga hiyo n'ombe kwa kamba ili aweze kukamua na anafurahia sana akikamua maziwa.

Migomba ya ndizi pamoja na mikungu ya ndizi ambalo limepaliliwa kwa ustadi hii inaonyesha jinsi ya kupanda ndizi na kukuza ndizi hadi ziwe komavu.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili ambao wamevaa mavazi rasmi meupe na barakoa nyeupe wakiwa kwenye mchakato ya kuyasindika maziwa kwa kutumia kijiko wakichota kutoka sufuria kubwa na akiweka kwenye mpare almaarufu kama funnel na watu wakiwa wanashuhudia.

Picha hii inaonyesha mkono wa ndizi za kijani kibichi iliyopauka na ziko kwenye mgamba na matawi yanaonekana, hii inaashiria kukua kwa ndizi kabla ya kukomaa.